Shamba liliolimwa na kunadhifishwa vizuri inaweza kuonekana limenawiri, miti mirefu ya mandizi ilioning'iniza migomba iliyo na mandizi ya kijani. Pia kwa karibu tunaezaiona baadhi ya migomba.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri, laweza kuonekana limenawiri mimea ya mahindi huku imezaa mahindi marefu ambayo yanapendeza. Pia tunaweza mwona mtu ambaye anajaribu kuyachuna mahindi yale.

Haya yakiwa ni maeneo mle sokoni, naeza waona watu kadhaa ambao wanakuja kununua migomba ya mandizi iliyopangwa kwa pamoja. Pia kwa mbali tunaezawaona watu wengine ambao wamekaa kwenye viti.

Ng'ombe wa maziwa mweupe, anaweza kuonekana akikamuliwa maziwa kupitia mashine ya kisasa. Pia kwa mbali unaweza ione jengo refu na miti ya kijani kiwiti.

Shamba lililolimwa na kunadhifishwa vizuri, linaweza kuonekana limenawiri miti mirefu ya mandizi, huku migomba iliyo na mandizi ya kijani ikiwa inaning'inia. Mbali tunaweza iona miti mingine tofauti.

Shambani. Nyuma yake tunaona kuna migomba ya mandizi. Halafu ana mashine anayopima nayo maji ama hali ya anga. Halafu kuna mchanga mingi ya kupandia mimea. Migomba hii ina rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mgomba wa ndizi, huu ni mti ambao mandizi huzaliwa kutoka kwayo. Tunaona ina majani mengi marefu yenye rangi ya kijani, halafu pia kuna majani huku chini. Halafu imo ndani ya kanyumba ya kupanda mimea.

Daktari anafanya utafiti kuhusiana na mimea. Amevalia manguo za udaktari, amevalia kofia, amevalia pia glovu zilizo na rangi ya samawati halafu kuna vitu vya kutumiwa hapo kufanya utaftaji huo.

Shamba .Shamba Hili ni mbina matunda mengi, lakini yanayoonekana ni- ni gomba ya mandizi. Kuna mimea tupia, kuna mandizi pia inayoonekana hapa, na pia kuna nyasi iliyomo hapo chini. Kuna miti zingine, bado iko umbali; unaweza ziona na pia kuna ma- mawingu.

Migomba ya mandizi. Kuna mandizi nyingi nyingi inayochipuka kutoka kwa mti huyo, kunazo kama miti tatu ama tano hivi, alafu zote zinakaa bado hazijaiva, sababu ziko na rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke aliye chuchumaa anaweza kuonekana akimkamua ng'ombe, huku amemfunga kwenye miguu. Pia tunawezaona maziwa yenyewe yanaingia kwenye ndoo. Kwa mbali tunaweza waona ng'ombe wengine na pia miti.